Pembejio za kilimo za mifugo zinazoitwa naweso aggrovet. Jengo limepakwa rangi ya kijani na lina maandishi meupe. Kushoto kuna bango la picha za mifugo kama vile ng'ombe na kuku likieleza huduma mbalimbali zinazotolewa kama ushauri wa afya, mifugo na kilimo. Mbele ya duka kuna rafu iliyojaa bidhaa na pia kuna mifuko mikubwa ya chakula cha mifugo.

Samaki wa majini waliowekwa juu ya meza ya chuma na mbao. Ndani ya aquarium kuna samaki wa rangi mbalimbali, mimea ya majini na mapambo ya mawe. Taa za rangi ya buluu, nyekundu na kijani zinamulika ndani zikiongeza uzuri wa mandhari. Aquarium hii iko karibu na ukuta wa manjano ndani ya chumba.

Kadhaa wakiwa katika mahali la kufungasha ndizi wame vaa mavazi ya kazi, mablau ya bluu na wengine wana kofia au barakoa. Wanafanya kazi ya kupanga ndizi mbichi ndani ya vikao vya plastiki vya rangi tofauti kama njano, kijani, bluu na nyekundu. Ndizi zime pangiliwa kwa uangalifu ambayo wafanyakazi wanaonekana wakiziangalia kwa makini kabla ya kuzifungasha , katika mandhari ya nyuma kuna shamba ya migomba.

Mwanaume mzee akiwa shambani akichunguza au kuvuna kundi la kahawa na tabasamu amevaa shati la buluu. Mti wa kahawa una majani mabichi na buni za kahawa ambazo hazijaiva kikamilifu. Mazingira yanaonyesha shamba lenye mimea

Rundo kubwa la mahindi meupe. Watu kadhaa wamesimama karibu na mahindi hayo na baadhi yao wanaonekana wakishighulikia mahindi . Mahindi yamechipua na yamekuwa tayari kuvunwa. Hii inaonyesha shughuli ya kilimo au biashara ya mahindi.

Huku shambani wakichuna vitunguu. Vitunguu vingi vimekusanywa kuwekwa kwenye mafungu makubwa hamili. Baadhi ya watu wanainama kuendelea kuvuna na kupanga vitunguu hivyo. Mandhari ya kijani, milima na maji zinaonekana kwa umbali kuashiria kuwa shamba hili liko karibu na eneo la mto au ziwa .Hii ni shughuli ya kilimo cha kitunguu.

Mimea yaliyopangwa kwenye mistari iliyonyooka kwenye udongo mwekundu. Mimea ya nyanya ni michanga na imewekwa miti mirefu ya kusaidia kupanda juu. Kati ya mistari kuna mabomba ya umwagiliaji wa matone, drip irrigation yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na maeneo ya kijani kibichi.

Shamba lenye mistari ya vitunguu vilivyokomaa, vitunguu hivi vimetolewa ardhini na kuwekwa kwa mstari mirefu. Mboga zote zimekauka na zimekusanywa kando ya bomba la umwagiliaji wa matone, zikiwa tayari, kwa kukusanywa, na kupelekwa sokoni.

Rundo kubwa la nyanya lililojaa kwenye masanduku ya mbao. Watu kadhaa wakiwemo wanaume na mwanamke mmoja, wanaonekana wakiwa wamekaa katikati ya masanduku hayo wakichagua na kupanga nyanya. Nyanya hizo zinaonekana zimekomaa na ziko tayari kusafirishwa.

Wanaume wawili wakivuna kahawa, mmoja amevaa shati ya rangi ya chungwa na ameshikilia kikapu kilicho jaa maharagwe ya kahawa yaliyoiva na yasiyoiva. Mwingine amevaa shati ya buluu na mistari mieusi.

Kundi la watu wakichagua maharagwe ya kahawa yaliyoiva wamekaa chini wametawanyika kuzunguka rundo kubwa la maharagwe mekundu kila mmoja anaonekana akichagua maharagwe yaliyoiva vizuri na kuyaweka kando.

Chumba ya rangi manjano iliyosambazwa na kampuni ya CCL na imeandikwa Stop Bloat. Hii ni baadhi inayotumika kutibu au kuzuia ugonjwa wa Bloat kwa wanyama kama ngombe, kondoo na mbuzi kama inavyoonyeshwa kwa picha wanyama hao kwenye chupa.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu akiwa amevaa kitambaa kichwani na shati la buluu, amesimama mbele ya soko la matunda akishikilia rundo la ndizi kwenye mkono mmoja na simu Kwa mwingine. Nyuma yake kuna milima mingi ya nyanya, kabiji, maembe na vitunguu.

Mikono ya mtu ikishikilia nyanya kadhaa zilizoiva. Nyanya hizo zinaonekana kuwa za rangi nyekundu na ya machungwa. Katika mandhari ya nyuma, kuna soko au duka la mboga, lenye aina mbalimbali za bidhaa, kama maharagwe mbichi, viazi na vitunguu.

Wanawake wawili katika soko ya wazi mwanmkw aliyembele amesimama karibu na rundo la vitunguu na mboga zingine akiongea na mtu ambaye haonekani mwanamke mwingine yuko nyuma kidogo karibu na bidhaa kama ndizi na mayai.

Mwanaume amesimama kwenye kibanda chake cha soko. Mwanaume huyo ameshika vitunguu mkononi. Kibanda hicho kina madumu mengi ya plastiki yaliyojaa vitunguu. Kibanda kina paa lililotengenezwa kwa turubai ya manjano, ambalo linaonekana limeangaziwa na jua kali.

Tunaona kijana na barakoa, akivuna mboga kwenye bustani ya kisasa ya mbao. Bustani hii imeundwa kwa visanduku vya mbao vilivyopangwa vizuri juu ya nyasi na imezunguzwa wavu wa waya kwa usalama au kusaidia mimea kupanda juu. Mboga za majani kama sukuma wiki zinaonekana kuwa na hali nzuri. Ukuta wa zege unaonekana nyuma ya bustani. Mazao yanaashiria bustani nyumbani au mradi wa kilimo cha mjini.

Eneo la soko ambapo mwanamme mmoja anauza matunda na mboga. Ametabasamu kwa mteja mwanamke na mwanamke mwingine yuko upende wa pili. Kuna matunda mengi ya manjano yakiwa yamepangwa juu ya meza labda maembe au machungwa.

Kumbu likiwa shambani kwenye hali ya kilimo, ime kifanya kazi ya kulima au kupanda. Kuna wanaume wawili moja anaendesha trekta na mwingine ameketi kwenye kifaa ya kulima, kilicho vutwa na trekta. Hali inaonekana ime andaliwa vizuri kwa kilimo huku mazingira ikiwa na miti, nyasi na bwawa la mto kwa mbali

Ya kuchimba ardhi excavator ya kampuni ya Hyundai ikiwa inapakiwa juu ya trela ya lori kwa ajili ya kusafirishwa. Wanaume wawili wanaonekana karibu na mashini hiyo, mmoja akiwa juu ya trela akisimamia mchakato wa upakiaji huku mwingine akiwa chini. Mazingira ni eneo la ujenzi au store ya vifaa vya ujenzi ikiwa na anga ya wazi na mchanga ardhini.

Gunia yalio jaa mihogo yalio vunwa yakiwa yame pangwa kwa wingi, mihogo yana onekana yakiwa bado na magada yakiwa tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa sokoni, hii ni ishara ya biashara na mavuno, ambapo mihogo ni chakula katika maeneo mengi Afrika. Mazingira haya yana onyesha uzalishaji wa chakula kwa wingi na mchango wa kulima wakati wa chakula.

Rundo kubwa la parachichi yakiwa yametapakaa chini. Kuna aina mbili za parachichi baadhi zikiwa za kijani kibichi ka nyingine zikiwa zimekomaa zaidi na rangi ya zambarau. Nyuma ya rundo hili kuna masanduku ya plastiki yenye rangi mbalimbali.

Bustani ndogo iliyoumbwa kwa kutumia mbao za paleti, zilizoumbwa na ndoo za plastiki zilizotumiwa kama sufuria za kupanda. Mimea ya mboga inakua vizuri katika sufuria izo, ikionyesha mbinu ya ubunifu na endelevu ya kilimo cha mijini. Ardhi yake ina miti na mimea mingine.

Shamba la nyanya ndani ya chafu, mimea ya nyanya imejaa nyanya zilzo ivaa zenye rangi nyekundu na zisizoivaa za rangi ya kijani, mimea imefungwa na kamba ili kusaidia uzito wake. Njia tupu.

Ziko shambani. Baadhi ya nyanya ni nyekundu na tayari kuvunwa, huku nyingine zikiwa bado za kijani zikikua. Mazingira ni ya kijani kibichi, ikionyesha kuwa mimea hii imekuzwa kwa uangalifu. Picha hii inaweza kuwa sehemu ya programu ya kurekodi sauti inayohusiana na kilimo.

Bustani ya mboga iliyopandwa kwenye mabwawa marefu nyeusi labda kwenye roshani. Mimea inaonekana kuwa katika hatua tofauti za ukuaji. Baadhi ya mabawa yenye mimea midogo huku mengine yakiwa na mimea mikubwa tayari kwa kuvunwa.

Samba kubwa la mboga za majani hasaa lettuce zikiwa zimepandwa katika mistari mirefu. Kuna aina mbili, moja ya kijani kibichi na nyingine za zambarau. Udongo unaonekana kuwa huru na safi kwa umeaji wa mimea.

Shamba kubwa la mahindi yaliyo kwenye safu yakiwa bado madogo na ya kijani kibichi udongo unaonekana kuwa na changarawe na kavu kidogo na anga inaonekana wazi ikiwa ya buluu na rangi ya kupendeza.

Mimea ya viazi ikiwa imepandwa kwenye magunia, baadhi yakiwa ya gunia na mengine yakiwa ya plastiki meupe. Njia hii ya kilimo inajulikana kama sack farming au kilimo cha magunia na ni maarufu kwa maeneo enye nafasi ndogo.

Mimea ya mboga za majani hasa spinachi. Majani yake ni ya kijani kibichi yenye afya na imeota kwa mwingi kwenye udongo unaoonekana kuwa wenye rutuba. Mimea hii inaonekana kulelewa vizuri, yanaweza kuwa tayari kuvunwa hivi karibuni na matumizi ya nyumbani au biashara ya mboga.

Mistali miwili ya mahindi iliyopandwa kwa mtindo wa majaribio. Upande wa kushoto mahindi yamekua vizuri yakiwa ya kijani kibichi na yenye afya. Upande wa kulia mahindi yamekua kwa shida yamekauka na ni madogo. Hii inaweza kuashiria tofauti ya aina ya mbegu, udongo na mbolea.

Mwanaume akiwa katikati ya bustani ya mboga labda mchicha au sukuma wiki. Mboga hizo zimejaa vizuri ndani ya mifuko mikubwa na amesimama huku akizitaja. Inaonekana kama anafanya kilimo cha bustani katika mazingira ya ndani au ya jiji kutokana na ukuta wa matofali na muundo wa mbao.

Bustani ya mbao iliyopangwa vizuri, kuna vitanda vya mbao vilivyojaa mboga za majani. Bustani hiyo ina ngazi na sehemu tofauti. Baadhi zmepanda mimea na zingine zinaonekana kama bustani ya maua. Kiti cha kukalia kiko.

Juu ya paa la jengo mjini, likiwa limepandwa mimea ya kijani na maua. Katikati kuna jukwaa la ambao lenye viti viwili vya kupumzika vya rangi ya machungwa. Umbali inaonyesha mchanganyiko wa mazingira ya asili na jiji, ukitoa sehemu ya utulivu kwa kupumzika juu ya paa huku ukifurahia muonekano wa majengo na paa za nyumba zinazozunguka.

...mistari ya mimea ya sukuma wiki au mboga za majani zilizokomaa vizuri. Kati ya mistari hiyo kuna njia ya udongo isiyopandwa, isiyo inayowezesha kutembea katikati ya bustani. Bustani hii iko katika eneo la vijijini au pembezoni mwa makazi na nyumba za mbao na miti zinaonekana nyuma.

Mimea wa mahindi iliopandwa kwa mistari nadifu. Mimea iko katika hatua za awali za hukuaji ikuwa bado ni fupi. Mazingira yamezungukwa na miti ya kijani kibichi na angaa ni safi enye rangi ya bluu inaashiria ali nzuri ya hewa kwa kilimo inapicha shughuli za kilimo za mazao.

Mimea ya mboga inayofanana na sukuma wiki ikiwa imepandwa ndani ya gunia kubwa lenye udongo. Hii inaonekana kuwa mfano wa kilimo cha bustani kwa njia ya magunia umaarufu kwa maeneo yenye nafasi ndogo ya kupanda.

Kundi la wanaume, wengine wakiwa wamevalia sare za kijeshi au uhifadhi wanamwagilia mimea katika bustani ndogo. Kila mmoja wao ameshikilia kifaa cha kumwagilia maji cha rangi tofauti. Nyuma yao kuna mabango yenye nembo ya LC bife. Inaonekana ni hafla ya kupanda miti.

Kitabu cha mimea au miche. Miche midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye mfumo midogo mieusi na imepangwa kwa mistari mingi mirefu. Kitabu hiki kimefunikwa na paa la wavu au kitambaa maalum kinachoshikiliwa na nguzo za mbao

Katika eneo la hifadhi au taasisi ya elimu au utafiti lenye barabara ya udongo iliyozungukwa na miti mingi ya kijani. Kuna kibanda cha walinzi upande wa kulia na watu wachache wakiwa wamejipanga kuingia au kuzungumza na mlinzi. Katika lango kuna mabango ya matangazo na maandishi ya kuwakaribisha wageni. Madhari ni safi na ya utulivu.

Watu watatu wakitazama mto unaoruka kutoka mlimani. Watu hawa wamesimama kwenye kingo ya mbao na wanaonekana wakifurahia mandhari ya maji yanayomiminika. Maji haya yamezungukwa na miti mirefu yenye manyoya.

Wanaume wawili wakifanya kazi kwenye shamba. Mmoja aliyevaa sare ya kijeshi anapanda mmea mchanga na mwingine ameshikilia jembe akichimba. Miti na mimea mingine inaonekana nyuma ya magari.

Kundi la wanafunzi na watu wazima wakipanda miti kwenye eneo lenye viti wanafunzi wengine wamekusanyika karibu na kamera huku mmoja akiwa ameshikilia mmea mchanga wengine wanaonekana nyuma wakiziba mashimo na kupanda miti

Msichana mdogo amesimama katika kitaro cha mti akiwa ameshikilia mmea mchanga na amevalia koti nyeusi sketi ya buluu na booti nyeusi nyuma yake kuna mwanamke mzee akiwa amevaa kanzu ndefu na karibu nao kuna mimea mingi michanga.

Bustani iliyojaa mimea ya kijani na maua ya rangi tofauti kama nyekundu, waridi na nyeupe, kwenye upande wa kushoto, kuna bech la kupumzikia lililozungukwa na maua. Nyasi imetandazwa vizuri na miti ya kijani imejaa kwenye mandhari ya nyuma, ikiipa bustani muonekano asili na kivuli, ni sehemu nzuri ya kupumzika na kufurahia mandahari ya kupendeza.

Maua ya kuvutia ya rangi ya machungwa na manjano. Maua haya yamechipuka kati ya majani ya kijani kibichi na kuifanya bustani ionekane yenye uzuri asili na utulivu. Miti na mimea ya mapambo imezunguka eneo hili na kuna mwangaza wa asili ambapo miti

Sehemu ya shamba lililo pandwa sukuma wiki, spinach na mchicha wa rangi ya kijani kibichi kwa mpangilio mzuri wa laini. Pia kando yake kuna uwanja wa nyasi za rangi ya kijani kibichi. Mchanga una rutuba nzuri kwa ukuzaji wa kilimo bora.

Matunda ya passion , matunda ya divu, ambapo matunda hayo ya kijani yameanikwa juu ya waya au trellis . Mimea imepangwa kwa mstari ikiwa na majani yenye afya na matunda mengi yanayoning'inia. Ardhi chini inaonekana kuwa na nyasi na udongo wa kawaida wa shambani. Mazingira inaonyesha kuwa ni sehemu ya kilimo cha kisasa chenye mpangilio mzuri.

Tunda la chungwa enye rangi ya njano likiwa limening'inia kwenye mti limezungukwa na majani ya kijani kibichi na maua meupe yanayopendeza yanayochanua na mengine bado ni machipukizi.

Hili ni maua ya rangi tofauti kama ya manjano, waridi na za brown . Bustani hii imezungukwa na miti ya kijani kibichi na uliowasili na mimea. Kuna mti mkubwa wenye majani mengi upande wa kushoto unao toa kivuli. Mazingira yanavutia na yanaonyesha utunzaji mzuri wa bustani, ikitoa hisia za amani, utulivu na urembo wa asili.

Kunaye rafu ndani ya mistari rangi ya machungwa na nyeupe pamoja na kofia ya kijani akiwa ndani ya greenhouse ,anasimama karibu na mabomba ya plastiki yaliyo jazwa mimea ambayo inaonekana kulimwa kutumia mfumo wa kisasa cha kilimo cha maji. Mazingira ni safi na yenye mpangilio yakionyesha uzalishaji wa kisasa wa kilimo.

Shamba la kisasa la kilimo cha hydroponics mimea inaonekana kuwa lettuce imepandwa kwenye mabomba meupe ambamo maji yanapita bila kutumia udongo. Mabomba haya yanapangwa katika mistari mirefu ndani ya chafu.

Bustani ya kisasa yaani, greenhouse .Ndani ya greenhouse kuna mimea mingi ya lettuce iliyopandwa kwenye safu. Nje ya mimea hii kuna mifuko ya bluu ya kudhibiti wadudu.

Mfumo wa mimea wa hydroponics , ambapo mboga za majani kama lettuce zimepandwa kwenye vifungo ya mabomba ya plastiki bila kutumia udongo. Mimea hiyo hupata virutubisho kupitia maji yanayopita kwenye mabomba hayo. Shamba hili lipo ndani ya mblain au usia wazi yenye paa la plastiki kuzuia jua kali au mvua. Teknolojia hii ni ya kilimo inaonuesha mbinu endelevu ya kilimo.

Shamba kubwa la kisasa la mifugo, likiwa na ng'ombe wengi wa maziwa, aina ya fresian weusi, na weupe. Ng'ombe wengine wamelala, wengine wamesimama ndani ya maboksi ya chuma, yaliyotengwa kwa kila mmoja. Banda lina paa la mbao na vyuma, na lina nafasi ya mwanga na hewa, huu ni mfumo wa kisasa wa ufugaji wa ng'ombe.

Kundi kubwa la kuku wa kahawia wakiwa wamekusanyika katika kibanda huru. Wanatembea karibu na chombo cha kulisha. Mazingira yanaonekana kama shamba la kuku wengi walio wekwa pamoja.

Shamba lililopandwa mimea michanga, ikiwezekana mboga. Mimea hiyo imepandwa kwa mistari mirefu na kuna mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone ya maji yaliyolazwa kando ya mistari hiyo kwa umakini.

Shamba ambalo linamwangiliwa maji. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye udongo. Maji yanatiririka kupitia kwa mabomba meusi yaliyo juu ya udongo yakiyanyeshea mimea. Inaonekana kuna maji mengi yaliyokaa juu ya ardhi.

Shamba ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kupanda mimea, kuna mifumo ya umwangiliaji ya matone imewekwa kwenye mistari ndefu juu ya udongo. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri. Kwa mbali kuna miti na labda watu wachache wanaofanya kazi. Inaonekana ni mradi wa kilimo cha kisasa.

Shamba lenye udongo mwekundu ambalo mimea imepandwa kwenye mistari. Kuna mistari mitatu na mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri. Shamba hili linaonekana ndogo na linaonekana limemwagiliwa maji.

Mfumo unaokuwa katika shamba lenye udongo wenye rutuba ikiwa imepangwa kwenye mstari. Kila mstari una bomba la umwagiliaji wa matone "drip irrigation" mfumo unaohakikisha maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea kwa ufanisi. Mfumo huu huokoa maji na kusaidia ukuaji mzuri wa mimea.

Shamba lililopandwa mimea midogo katika mistari iliyopangwa vizuri. Kati ya mistari ya mimea kuna mabomba meusi yanayoonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa na unyevu kumaanisha umemwagiliwa maji hivi karibuni.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, bomba kubwa jeusi inapita katikati na mabambo madogo yanaunganishwa haya kwa pande zote mbili kila bomba ndogo lina bagi ya buluu ya kudhibiti maji. Mimea midogo ime....

...kubwa la vikoleo ya kijani yaliyo katika mistari iliyopangwa vizuri vikiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Bomba kubwa jeupe limesambaza katikati ya shamba na maji yanatoa kupitia mashimo yaliyowekwa pembeni mwa bomba hilo yakieleza moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone

Hii ni milima mikubwa yenye miamba mkali na theluji kwenye vilele. Mboga za asili zenye majani mapana na kijani kibichi zinaota kwenye baadhi ya milima. Anga ni bluu na Lina mawingu meupe mepesi. Majira yanaonekana kuwa ya baridi na huenda ni eneo la mlima Kenya au sehemu nyingine ya milima ya juu African mashariki.

Shamba ya kijani kibichi yaliyopangwa kwenye milima na mabonde, kwa mfumo wa mashamba ya matuta. Mazingira ni safi ikiwa na miti ya asili iliyogawanyika katika kati ya mashamba, bali kuna milima ya kati na mawingu meupe angani, chini ya anga la blue . Hii ni taswira ya eneo la kilimo.

Mto unaopita eneo la nchi kavu. Mto huu unaonekana umejipinda na kandokando kuna miti michache. Eneo lote linaonekana kavu na lina miamba. Picha hii inaonyesha uhai wa mto katikati ya eneo kame.

Mandhari ya wazi na yenye kuvutia. Anga ni bluu kupitia na mawingu mengi, na chini kuna eneo kubwa ya ardhi ya kijani lenye milima midogo au vilima. Mbele ya picha kuna paa za nyumba chache, zikiashiria makazi machache katika eneo hilo. Picha inaashiria utulivu na uzuri wa asili.

Mtu ndani ya banda la mbuzi, akiwalisha kwa kuwapa matawi ya miti yenye majani mabichi. Mbuzi wako kwenye mabanda ya mbao yaliyotengenezwa kwa ustadi na baadhi yao yamefungwa kwa kamba shingoni. Mazingira yanaonyesha banda la kienyeji lililoezekwa kwa mabati likiwa safi na lenye mpangilio mzuri.

Mtu akiwa amembeba mtoto wakiwatazama samaki mbalimbali ndani ya tangi kubwa la maji kwenye makumbusho ya vyombo vya baharini. Ndani ya tanki kuna miamba ya matuambwa. Samaki wa aina tofauti na taa za buluu zinazoangaza chini ya maji. Mandhari ni tulivu na ya kuvutia ikionyesha uzuri wa maisha ya chini ya bahari.

Ngombe wengi wakiwa wamekusanyika karibu na chombo cha kulishia ngombe hawa wanaonekana wanakula na wengine wao ni wa rangi ya kijivu na kahawia wako ndani ya banda lenye paa la bati.

Nguruwe mchafu wa rangi ya kahawia akiwa amesimama kwenye matope na nyasi kavu. Nguruwe huyu yuko karibu na kibanda cha mbao. Inaonekana kuwa katika eneo la ufugaji wa nguruwe kwenye nyumba.

Sehemu ya nyasi kando ya mto, na bata mzinga kadhaa, pamoja na watoto wao wakila. Miti na nyumba zikiwa upande wa pili wa maji. Miti mirefu iliyo na rangi ya kijani kibichi inaonekana vizuri.

Kuku wa kahawia akiwa nje kwenye mazingira asili karibu na ua wa chuma. Kuku huyo anaonekana mwenye afya na anasimama ardhini karibu na miamba midogo. Kuna kuku wengi nyuma yake wakionekana kuwa sehemu ya ufugaji wa kienyeji au shambani. Mazingira ni ya utulivu yenye mwangaza wa asili na mchanganyiko wa kijani au kahawia.

Bango la ofisi ya ministry of livestock development , lenye anwani ya national beekeeping station . Bango linaonyesha pia nembo ya serikali ya Kenya, anwani ya sanduku la posta na namba za simu. Maandishi yanaonyesha kuwa ofisi iko Nairobi, Kenya.

Kundi la ng'ombe wengi wa maziwa, weusi na weupe, wamelala, au wametulia chini kwenye zizi la wazi. Ng'ombe hawa wamepangwa kwa mstari, chini ya paa la bati linaloshikiliwa na nguzo za mbao. Mahali hapo panaonekana kuwa na uchafu kidogo na mazi.

Sungura weupe waliokaa karibu sana, wakiwa katika mazingira ya banda, au sehemu ya kufugia. Wanaonekana kuwa na afya nzuri, na manyonya yao ni meupe, na laini. Sungura mmoja ana macho ya blue , na mwingine ana macho mekundu, jambo linaloashiria utofauti wa kiasili. Picha hii inaonyesha uzalishaji, au ufugaji wa sungura kwa ajili ya chakula, biashara, au wanyama wa kufugwa nyumbani.

Kuku kienyeji wa rangi ya kahawia akiwa anatembea kwenye eneo lenye changarawe ndani ya uzio wa waya. Nyuma yake kuna nyasi za kijani na uzio wa chuma uliowekwa juu ya ukuta wa saruji. Mazingira yanaonekana kuwa sehemu ya banda la kuku au eneo la kufungia kuku kwa mfumo wa wazi unaowaruhusu kutembea kwa uhuru.

Kuku mwenye rangi ya kahawia akisimama juu ya wavu ya chuma unaofunika banda la kuku. Picha imepigwa kwa jua la kijioni ambalo linaangaza kuku na sehemu ya nyuma. Mandhari ya nyuma yake inaonekana kuwa bustani au wanja ulio na miti na majani mengi.

Ngombe watatu wawili weusi na mweupe na mmoja rangi ya kahawia wakiwa wamesimama kwenye zizi la udongo nyuma ya zizi kuna shamba la migomba na miti imekuwa kwa wingi mtu mmoja anaonekana

Goldfish , akiwa ndani ya birika dogo la mviringo, lililojaa maji safi na mawe meupe ya mapambo. Birika hilo limewekwa juu ya uso uliofunikwa na mawe meupe. Mandhari ya nyuma ina mwangaza wa taa ndogo, wa rangi ya manjano, zilizopigwa picha kwa mtindo wa boic , zikiippa picha mwonekano wa kuvutia na kupendeza. Mandhari inatoa hisia za utulivu mazingira ya ndani.

Umesimama ndani ya duka la pembejeo za kilimo. Kwenye rafu za mbao kuna vifunganisho vya mbegu, dawa za mimea katika chupa, na vifurushi vya rangi tofauti. Pembeni kuna daftari na kikokotoo juu ya meza. Hii ni sehemu ya biashara inayouza bidhaa muhimu kwa wakulima kama mbegu bora na.

Mbegu za mimea aina ya Cameroon strain maarufu kama terere au mchicha. Kifurushi hiki kimetengenezwa na kampuni ya EASEED na kimepakwa rangi ya njano na kijani. Sehemu ya mbele ina picha ya mmea terere, ukiwa umekuwa vizuri. Uzito wa mbegu ni gramu kumi na kuna nembo inaonyesha kuwa ni African based .

Wanaume wawili wenye sare ya kijeshi au zaburini washirikiana kuangalia au kumtunza mbwa anayeonekana kufunzwa kazi maalum mmoja wao anashikilia kamba ya mbwa huku mwingine akimsaidia mtu mwingine aliyeinama ambaye huenda ni daktari wa mifugo nyuma yao kuna hema na majengo.

...ya kuku yakifanywa na wataalamu wawili wa mifugo mmoja amevaa koti jeupe, ameketi kwenye kidonda akifanya uchunguzi au tiba kwenye mguu wa kuku. Huku mwingine amevaa sare za buluu za kitibabu na anashikilia kuku kwa uangalifu. Wako katika chumba kilicho na makabati ya jikoni na vifaa vya matibabu.

Watu waliovaa mavazi ya kijani wakimhudumia mnyama aliyejeruhiwa au anayepewa matibabu, huenda ni fisi au panda milia mdogo. Mnyama amefunikwa na kitambaa huku vifaa vya matibabu na oxygen vikiwa karibu. Tukio linalofanyika porini, likionyesha juhudi za uhifadhi na tiba ya wanyama pori.

Wataalamu wa mifugo wawili, mwanamke na mwanaume, wote wakiwa wamevaa makoti meupe, wanaangalia nguruwe wawili wakubwa ambao wako ndani ya banda. Mwanamume anashikilia chombo cha kulishia akionekana kuwatunza nguruwe hao.

Mwanamke aliyevaa sare ya bluu akimpa punda dawa au chakula kidogo kwa mdomo. Mwanamume mwingine akiwa amevaa kofia nyekundu na koti ya usalama, anamshika punda. Watu wengine wamesimama kwa mbali wakimtazama. Inaonekana ni mradi wa afya wanyama.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa daktari wa mifugo au mtaalamu akitowa huduma kwa kundi la ngombe. Amevalia suti rasmi nyeusi au koti refu jeusi na amevaa kinga mikononi, ameshikilia sindano kubwa, na anaonekana akimchoma ngombe aliyefungwa.

Akimchoma sindano ya chanjo umbwa mdogo huku mwanamke mzee akiwa amemshikilia umbwa uyo. Tukio inaonekana kufanyika eneo la wazi labda kijijini au mashambani, mwanamke kijana anaonekana kuwa mtaalamu wa afya wanyama na mwanake mzee ni miliki wa umbwa uyo. Hii ina ashiria upewaji wa chanjo kwa wanyama ili kuwalinda dhidi ya magonjwa kama vile kichaa cha umbwa.

Kijana mmoja akiwa amepiga magoti kwenye nyasi safi akicheza na mbwa wawili wa rangi ya kahawia. Kijana huyu ameshikilia kamba ya kuchezea huku mbwa mmoja akiwa ameshika kwa mdomo. Nyuma yao kuna nyumba na miti.

Mwanamke akimpa dawa mbuzi mwanamke huyu amemshikilia kifaa chenye dawa na anahakikisha dawa inaingia mdomoni mwa mbuzi mbuzi anaonekana amefungwa watu wengine wanasaidia kumshika na kwa mbali kuna ngombe wengine hii ni shughuli ya tiba ya wanyama

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia makoti meupe wakichunguza mbuzi kwenye eneo la wazi. Watu hao wanaweza kuwa wataalamu wa mifugo wakitoa huduma ya matibabu au chanjo kwa wanyama. Nyuma kuna miti iliyokauka na wanyama wengine wa mifugo.

Wa rangi nyeusi na nyeupe akiwa ameketi kwenye sakafu ya vigae ndani ya jengo. Ndege huyo anaonekana kuwa na jeraha au udhaifu kwenye bawa lake la kushoto, kwani analishikilia kwa namna isiyo ya kawaida. Mandhari ya nyuma inaonyesha viti na benki ikionyesha kuwa picha hii imepigwa ndani ya nyumba au ofisi. Ndege huyo huenda ameokotwa na kuletwa ndani.

Ndege anayeonekana kama kunguru, amesimama kwenye mti kavu, ana manyoya meusi na meupe, manyoya yake meusi yako kichwani, bawa na mkia na manyoya meupe yamefunikia kifua chake. Nyuma yake kuna majani makavu na ardhi.

Amelala chini kwenye nyasi, akiwa katika hali ya utulivu. Duma huyu ana mwili wenye madoa meusi na macho yaliyopambwa na mistari meusi inayoshuka hadi puani, isiyo maarufu ya duma. Mazingira yanaonekana kuwa ya porini au hifadhi, na kuna mwangaza wa asili unaoashiria kuwa ni mchana. Picha inaonyesha utulivu na uzuri wa mnyama huyu anayejulikana kwa kasi yake ya ajabu.

Kifaru wawili wakitembea kwenye njia ya udongo katikati ya savannah .Kifaru mmoja yupo mbele na mwingine nyuma. Njia hii ya udongo inaonekana kupinda kati ya nyasi na vichaka. Nyuma kuna miti na milima huku jua likiwa linamulika eneo hilo.

Tai mkubwa anayefanana na tai mweusi na mweupe akiwa ametua kwenye tawi la mti anatazama upande wa kushoto na manyoya yake ya kifua yana mado meusi. Asili ya picha ni anga la buluu na majani ya kijani.

Tai meusi na nyeusi juu ya tawi la mti . Tai huyu Ako na manyoa peupe yaliyojaa madoa meusi juu ya kichwa na magongoni yaliyojaa na manyoa meusi yaliyojaa tumboni. Macho yake ni makali kuonyesha uwezo wake wa kuwinda. Mwili wake ni mkubwa wenye makali na ameshika matawi kwa nguvu.

Nyani watatu, nyani mmoja na mwingine mdogo wamekaa kwenye bench la mbao. Nyani wa kwanza anaonekana akimwangalia mwigine, ambaye anaonekana akila. Nyani wa tatu mdogo yuko chini, akicheza na mkia wa mama yake.